Katika shule yetu, tunatii sheria, tunafanya kazi kama timu, tunaheshimiana, tunafukuza ndoto zetu, tunashindana kwa afya, tunafuatana maelekezo, tunawatii walimu, tunazingatia wakati, tunasema maneno madogo kama tafadhali, ahsante, samahani, nisamehe, Mungu akubariki, kamwe hatukati tamaa sisi ni familia.

Udhibiti wa taka shuleni na mazingira yetu. Kuna jinsi ambavyo watu wanavyoonyeshwa wakipunguza, wakitumia na kuchakata tena.

Masiku za wiki: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi zimebandikwa kwenye kuta.

Karatasi iliyo na maandishi ya mahitaji na matakwa ya familia. Mahitaji ya familia ni mambo muhimu tunayohitaji maishani. Mahitaji ya msingi ya familia ni pamoja na chakula cha kula, maji ya kunywa na kujisafisha, makazi ya kutulinda, nguo za kutufunika, elimu ya kupata maarifa, dawa au huduma za afya tunapougua.

Kitabu kimewekelewa juu ya meza ni cha darasa la pili ,kinaongelelea kuhusu usalama wa afya.

Maji ni maisha, kila tone huhesabika tafadhali yahifadhi. Vyanzo vya maji, bahari, maziwa na mito. Matumizi makuu ya maji ni yepi ? Matumizi ya nyumbani kama kunywa, kupika , kusafisha. Kwa ajili ya matumizi ya mimea na wanyama , usafiri, uzalishaji wa mimea na maji , burudani, matumizi ya viwanda, matumizi ya kilimo.

Watu wawili wamo chumbani mmoja amevalia fulana ya rangi jikundu iliyo na misitari mweupe na glafu za kujikinga za rangi ya samawati ,kando yake ni mtu mlemavu ameketi kwenye viti vya walemavu huku amevalia glafu za rangi nyeupe iliyo na misitari ya kijani kibichi.

Uwanja wa watoto kuchezea. Kuna michanga, mawe na nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Vifaa hivyo kuna vya rangi ya kijani kibichi, samawati na nyekundu. Kuna ingine ni ya njano, nyeupe na nyeusi.

Agenda ya kuongelea tarehe kumi na nne, mwezi wa tatu, mwaka ishirini, ishirini na tano. Ukumbi bawa wa USIU. Tukio ishirini na tano mita arubaini, na tano mita kibebeo, mbio za kupokezana za mita mia moja wa free style mita wastani wa mita mia moja wa free style

Chumba la kifahari lina madirisha moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kando yake kuna maua yaliyo ya kijani kibichi yana maandishi 'wageni tafadhali pitia kwenye ofisi'.

Kiwanja kilicho na nyasi ya kijani kibichi iliyozungukwa na ukuta wa mawe. Kando ya kuta hizo kuna miti iliyo kando yake. Kuna jumba la kifahari lililoonekana na pipe iliyopita katikati ya uwanja.

Uwanja ulio na maua ya aina tofauti, miti iliyo na majani ya kijani kibichi kuna tenki nyeusi kubwa kuna mti unaobeba bendera.

Mwalimu Joy mtaala ulio tegemea Umahiri darasa la pili vidokezo vilivyo pangwa vya shughuli za mazingira imeandikwa na wachapishaji wa Vinted soft core shughuli za mazingira za darasa la pili na viti.

Madarasa; kwenye ukuta kuna wanyama walichorwa kama: twiga wawili na tembo wawili. Mabati ni ya rangi ya hudhurungi na kando ya darasa hizo kuna uwanja wa nyasi uliokauka na maua kando yake.

Watu waliovalia nguo zinazofanana za rangi ya nyekundu. Wazee wamevalia kofia ya rangi ya nyeusi . Kuna walemavu wawili, mama mmoja, na mzee mmoja. Wamama wamevalia shanga kichwa na shingoni. Wameinua bendera ya Kenya na karatasi zilizoandikwa kundi la Kenya.

Skuli ya sekondari, mshale ukionyesha kule ambapo skuli iko, ofisi ziko kwenye posta kwenye mti wa shule.

Watu waliosimama chumbani wameshikilia ubao wa rangi ya njano iliyo na maandishi ya nyeusi. Wamevalia fulana zinazofanana ya rangi ya nyekundu iliyona mistari ya kijani kibichi.

Walemavu wanne wako kwenye uwanja na mpira wakiwa wamevalia sare zilizoandikwa jina Kenya.

Gari hili linaitwa lory, limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito. Hili ni gari miloshi, linapitia kwenye reli, lina mapehe mingi. Baiskeli limebeba misigo, mwendeshaji anakanyaka pedali, baiskeli hii linaendeshwa vizuri.

Saa kamili, dakika tano zimepita, robo zimepita dakika ishirini zimepita, dakika ishirini na tano zimepita, rangi ya nyekundu, rangi ya samawati.

Masiku za wiki , Jumapili , Jumatatu , Jumanne , Jumatano , Alhamisi , Ijumaa , Jumamosi zimeandikwa na kupachikwa kwenye kuta wa rangi ya kahawa isiyokolea.

Misitu yetu, mustakabali wetu. Misitu ni eneo lililofunikwa na miti mengi. Inapendekezwa kuwa kila nchi lazima iwe na angalau pacenti kumi ya eneo la kila ardhi lililofunikwa na misitu. Aina za misitu; misitu asilia, misitu ambayo imekuwa na kuendeleza kiasilia na haikupandwa na binadhamu, Misitu iliyopandwa; misitu ambayo imepandwa na binadhamu.

Hili ni darasa la wanafunzi ambalo Lina kiti, Kuna bodi na maandishi ambayo yameandikwa kama a b c d, Januari, Februari, mechi. Kuna car , Kenya, Kennedy , kite na mengineyo

Walemavu wamo uwanjani wanacheza mpira. Watatu wamevalia sare za kijani kibichi, wawili wamevalia sare nyekundu.

Kwenye uwanja, kuna mama mlemavu. Aliyevalia suruali ya nyeusi na shati ya nyekundu. Nywele zake ni ya rangi ya nyeusi. Chini ya kiti hicho, kuna mtu aliyevalia shati ya njano. Kando ya uwanja huu, kuna watoto wawili waliosimama.

Haden Richard, kingereza cha chini cha wanafunzi wa darasa la pili, toleo jipya. Kina maua kimewekelewa juu ya meza.

Kabati iliyowekwa begi ya rangi ya samawati, na kishikilio cha nyeusi. Kuna vitabu vya nyeusi, samawati, na kuna begi ya rangi ya njano . Kuna begi ya rangi ya machungwa na kishikilio ya rangi nyeupe.